Ni duka la dawa zenye bidhaa za asili lililojaa chupa nyingi. Vinywaji vya rangi tofauti na vyombo vikubwa za plastiki vyenye unga, majani na dawa nyingine. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Mwanamume aliyevaa koti ya matibabu na kifaa cha kumulikia kichwani. Aliyevaa saa kwa mkono anaonekana akishikilia kifaa. Huku watu wengine wakihudumiwa nyuma ya.

Ni katika mazingira wazi, daktari aliyevaa barakoa na koti jeupe, anaonekana akimuudumia mgonjwa mmoja aliyekaa kwenye kiti uku akimdunga kwa bega.

Katika kiliniki ya meno daktari aliyevaa koti jeupe, barakoa na glovu kwa mkono anaonekana akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana akiwa amelala kwa meza.

Ni duka la kienyeji la madawa. Duka hili linaonekana limejengwa kutoka kwa mbao, likiwa na rafu zilizopangwa aina za mti zinazoonekana kama dawa za kienyeji na pia kuna chupa zenye dawa zimepangwa kando.

Eneo la makazi ambapo limeadhiriwa vibaya na moto, watu wengi wamekusanyika kushuhudia baada ya janga hilo, majengo yameonaekana yameungua kabisa, kuta zimechomwa na paa kuanguka.

Katika picha daktari aliyevaa koti jeupe na groho Kwa mikono anaonekana akimuhudumia mtoto mdogo, mtoto huyo anaonekana akipewa chanja kwenye miguu huku mamake akimshikilia.

Katika picha ni mkulima aliyevaa sare za kujikinga lenye rangi nyeupe glovu za mkono na viatu vya mpira inaonekana akipulizia dawa kwenye mimea zake.

Huu unaonekana mvua nyingi inaonyesha kujaza manyumba, ni mafuriko huku wenyeji waipita ndani ya maji. Mbuzi pia wakitorokea kwa varanda ya nyumba.

Mtaalamu wa maabara anaonekana akifanya kazi katika maabara wa kisayansi. Mwanamume huyo anaonekana amevaa koti cheupe na barakoa kwa uso.

Ni mwanamke mjamzito anayeonekana akikaa kwenye kochi akiwa na muonekano wa maumivu huku mwili wake ukiwa umelala upande mmoja. Mtu mwingine aliyevaa glovu na barakoa ameinama karibu naye akionekana kwamba anamsaidia.

Daktari wa macho akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum cha kliniki. Mgonjwa ameketi akiegemea kidevu la kipaja la uso kwenye sehemu maalum ya kifaa, huku daktari akiwa amevaa koti juu la kitibabu akitazama ndani ya kifaa.

Ni mwanamke mjamzito, akiwa amelala chali juu ya mkeka , huku mhudumu wa afya akimfanyia uchunguzi wa tumbo, uchunguzi huu unaonekana ukiwa huduma za waja wazito, ambapo mhudumu anapapasa tumbo.

Katika picha kuna watu waliopanga laini, waliovaa barakoa wakisimama na kushika karatasi nyeupe iliyo andikwa maandiko, katikati mwao inaonekana ni afisaa aliyevaa sare za buluu na barakoa kwa mdomo na kofia.

Katika picha ni wanawake wawili mmoja wao anaonekana akishikilia mikrofoni kwa mdomo huku wakitangaza vitu nyuma yao inaonekana ni nyumba ya mabanda iliyojenga kutoka udongo.

Ni katika kliniki ya meno, daktari aliyevaa koti jeupe, barakoa na glavu za mkono anaonekana akimhudumia mgonjwa wa meno. Mgonjwa huyo anaonekana akiwa amelala kwa kitanda na kupanua mdomo kwa kuruhusu huduma hiyo.

Ni kikundi cha wahudumu wa afya wakiwa katika shughuli ya maandalizi ya huduma ya dharura kwa jamii wanahudumu hawa wanaonekana wamevaa sare za bluu na jaketi lenye nembo la shirika la afya duniani.

Aina ya dawa ya chanjo zinaonekana zikiwa kwa boksi na zingine zikiwa kwa chupa ndogo yenye rangi ya manjano, dawa hizi ya chanjo zinaonekana ni kama chanjo ya homa ya manjano.

Chupa la dawa lenye mandiko MMR, measels, mumps, rubela vaaccine twenty ml .Dawa hizi zinaonekana kama dawa za chanjo.

Ni chupa tatu ya virutubisho ya calcium vinayotunika kama diet supplement kwa ajili ya kuimarisha afya ya mfupa na meno kila chupa inatoka kwa chapu tofauti na ina umbo , rangi na aina ya calcium sio sawa .

Ni chanjo ya sindano ya MRR yaani Measles Rubella inayotumika kuzuia magonjwa matatu. Kuna chupa mbili ndogo za chanjo zenye kofia ya bluu.

Ni katika kliniki ya meno, daktari wawili waliovaa mabarakoa kwa mdomo na glovu kwa mkono, wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliyelala chini na kupanua mdomo.

Ni watu wakitembea kwenye barabara iliyofurika maji kutokana na mafuriko. Maji yanafikia takribani magotini mwao. Mmoja amevaa fulana ya kijani na koti nyeusi huku na akiwa na mwingine amevaa sweta nyekundu yenye kofia.

Katika kliniki ya meno, daktari wawili waliovaa barakoa, wanamhudumia mgonjwa aliyelala na kupanua mmjoa. Daktari mmoja aliyevaa koti jeupe anashughulikia mdomo wa mgonjwa huku mwingine akimumulikia,

Mwanamke daktari aliyevaa miwani anaonekana akimdunga mtoto chanjo, huku mamake mtoto akishikilia mtoto. Mama huyu anaonekana kama aliyevaa chavu.

Ni katika kliniki ya meno, daktari wa meno aliyevaa sare za kazi na glavu za bluu kwa mkono, anaonekana akimdunga mgonjwa. Daktari huyo anaonekana amefunga kifaa cha kumulika kwenye kichwa. Mgonjwa huyo anaonekana amelala kwa kitanda huku akipanua mdomo kwa kuruhusu huduma.

Ni kundi kubwa la nzige wanaonekana wakiruka akatika eneo la mashambani. Watu wawili wanaonekana wakiwa katikati ya wingu kubwa huo wa nzinge mmoja akiwa amevaa shati la buluu mwingine akiwa amevaa shati jeupe.

Ni kifurushi cha chanjo cha MMR aina ya priorix yaani measles, mumps and rubella inayotumika kuzuia magonjwa hayo. Imeandaliwa kwa watoto kuanzia miezi kumi na mbili na kuendelea.

Katika picha hiyo wanafunzi wawili, mwanafunzi aliyembele anaonekana akiwa amebeba bagi kwenye mgongo wake, akiwa na barakoa kwa mdomo. Wanafunzi hawa wanaonekana wakiosha mkono zao kwenye mfereji.

Daktari aliyevaa glovu kwa mkono anandunga mtoto sindano kwa mbega huku mwingine akishikilia mtoto shingo. Mtoto anaonekana akilia.

Ni chupa vya virutubisho vya chuma vya kampuni inayoitwa Country life bidhaa hii inaitwa Easy Iron kila capsuli ina ishirini na tano milligramu ya chuma na dawa hii haisababishi kufungwa choo na haina ukali tumboni.

Mwanamke daktari aliyevaa sare za kazi anaonekana akimhudumia mgonjwa kwa kumpea chanjo kwenye bega. Mtoto huyu anaonekana ameshikiwa na mamake amevaa kitambaa kwa kichwa.

Ni chupa nyingi za dawa zinaonekana zikiwa zimepangwa juu ya meza, chupa hizi zinaonekana zikiwa na vifuniko yenye rangi ya manjano juu, chupa hizi zinaonekana kama ni dawa ya chanjo.

Ni katika mazingira ya hospitali, mwanaume aliyevaa barakoa anaonekana akiketi kwa benchi na kumshikilia mtoto mdogo. Mtoto huyu anaonekana akipewa chanjo na daktari wa hospitali.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa anayelala kwenye kiti maalum cha meno, ndani ya chumba cha matibabu, daktari huyu amevaa glove za matibabu za blue na barakoa kwa uso na miwani ya kulinda macho, akifanya uchunguzi ya meno kwa kutumia kifaa maalum.

Ni chupa ndogo ya dawa yenye maandishi MMR ikimaanisha chanjo ya measles , mumps na rubella . Chupa hii hutumika kwa sindano ya chanjo. Na mbele yake kuna sindano ilyo wazi tayari kwa kuchukua na kutoa dawa hiyo.

Ni katika mazingira ya shule , wanafunzi wanaonekana wakikaa katika darasa kwenye dawati. Mwalimu aliyevaa barakoa anaonekana akisimama kando, huku mwanafunzi mmoja akiwa mbele ya wanafunzi wengine.

Inaonekana mtu aliyekaa na kuuza bidhaa madawa mbalimbali za kienyeji. Wakiketi kuangalia runinga yake hapo kando ya madawa yake.

Ni mwanaume aliyevaa barakoa na kifaa cha kujikinga kichwani huku akifunika uso wake anaonekana akimpea chanjo mtoto mdogo. Mtoto huyo anaonekana ameshikiliwa na mamake aliyevaa barakoa na koti jeusi.

Msichana anayetoa tabasamu amevaa skafu nyekundu kichwani na shati la rangi ya kijani kibichi ,nyuma yake wapo wasichana wengine wawili mmoja ameketi na mwengine amesimama wote, wakiwa katika chumba kinachoonekana kama darasa.

Mwanamke aliyevaa nguo nyekundu na kofia ya rangi ya samawati anaonekana akiketi, huku kando yake ni mwanamume aliyekaa kando na kumshikilia mtoto mdogo. Inaonekana mama huyu ndio mzazi wa mtoto huyo.

Ni mwanaume anaefanyiwa mazoezi ya mkono kwa kutumia kifaa maalum cha physiotherapy mkono yake imewekwa kwenye masikio yenye peti za blue na anaonekana akifanya harakati za kurudisha uzito kwa uzata wa kifaa hicho

Daktari watatu wa upasuaji waliovaa sare za upasuaji, barakoa, glavu na kofia za upasuaji wakiwa katika nyumba la upasuaji.

Ni gari la kuvuta maji taka kwa jina maarufu Exhauster . Gari hili lina tanki kubwa nyekundu lililoandikwa Exhauster . Mbele ya gari hilo linaonekana watu wawili walio katika shughuli ya kuondoa maji taka.

Ni chupa ya dawa ikiwa imelala kwa upande. Na kapsuli nyekundu nyingi ikiwa zimejaa nje ya chupa juu ya uso wa mbao. Kwenye upande wa kulia kuna kifuniko cha chupa chenye kapsuli moja ndani.

Ni duka lenye aili ya utamaduni wa kiafrika, duka hili linaonekana likiwa na bidhaa nyingi, kuna bidhaa aina ya mapambano ya shingo, kuna pia machungu yanaonekana, pia kuna bidhaa zingine nyingi.

Muuguzi aliyevaa barakoa anaonekana akitoa dawa kutoka chupa aliyoshikilia kwa mkono akitumia sindano, daktari huyu anaonekana akiwa chini ya hema iliyojengwa.

Mtu mmoja aliyevaa nguo nyeupe za kujikinga na glovu ya rangi ya kijani kwa mkono. Anaonekana akinyunyizia dawa kwa nyumba, huku mwingine akisimama kando yake.

Aina ya dawa za virutubisho vinaonekana. Dawa hii ziko katika aina mbili, aina moja iko katiak dawa yenye iko katika boksi imeandikwa MRR mbili measles, mumps anrubela .

Inaonekana mwanume mmoja aliyevaa kofia na barakoa na pia sare za ulinzi akiosha mkono kwa tanki ndogo iliyowekwa nje.

Ni athari kali za ukame. Watu wawili waliovaa kiongozi kienyeji wanaonekana wakitembea kwa ardhi kavu lenye mawe. Pia kuna mzoga wa mnyama aliyoonekana kama ng'ombe na inaonekana amekufa kutokana na ukosefu wa oto asili na uhaba wa maji.

Kwa picha ni mwanamke aliyevaa sare za hosipitali ya rangi ya samawati. Mwanamke huyo anaonekana akimbeba myoto mchanga na kumfunikia nguo. Mwanamke huyo anaonekana akiwa na kifaa cha kupimia na kusikiliza kifua kwa shingo.

Ni mazoezi ya tiba ya viungo. Kuna wanawake wawili kwenye picha. Mmoja ameketi na anafanya zoezi la kunyoosha mkono juu akipitisha mpira mrefu uliopanda akiwa anashikilia pete ya rangi. Mwingine amesimama karibu naye anayeonekana kuwa mtaalamu wa tiba ya viungo.

Ni muhudumu wa afya wa kijamii akiwa ndani ya nyumba, amevaa fulana ya kazi yenye maandishi, TABITHA MEDICAL CLINIC . Anamshika na kumtunza mtoto mchanga aliyelala akiwa amefunikwa kwa blanketi lenye rangi na michoro mbalimbali.

Ni dawa aina ya Zithroni-250 ambayo ni Azithromycin Tablets IP . Hii ni dawa ya antibiotic inayotumika kutibu mauguzi mbalimbali inayosababishwa na bakteria. Dawa hii imetolewa na kampuni ya MECOSON .

Hii ni chupa ya dawa ya kienyeji kutoka Isphonia Life Herbal Clinic .Dawa hii inaonekana imeandikwa jina detox na ina mchoro wa binadamu hapo chini.

Inaonekana watu wamekusanyika na wengine wakiketi na wengine hapo nyuma kusimama. Inaonekana hawa, wengi wao wamevaa barakoa kunyorosha mikono zao.

Daktari aliyevaa koti la maabara lenye rangi nyeupe anaonekana akimpa mtoto mdogo chanjo kwa mkono. Mtoto huyu anaonekana akiwa ameshikiliwa na mamake.

Hii ni chupa ya dawa ya virutubisho inayojulikana kwa jina Nature Made Iron Gummies . Hii ni virutubisho vya chuma iliyo na kiwango ya dozi eighteen milligram na pia ina vitamin C .

Ni hatari za mafuriko iliyosababishwa na mvua kubwa mwanaume mmoja anaonekana amezama na piki piki yake hapa ndani ya maji pia kuna magari zingine yanaonekana yakipita ndani ya maji hiyo.

Ni chungu la kienyenji kilicho tengenezwa kwa udongo kinaonekana kuwa na moshi unaopanda juu kumaanisha kuna kitu kinachmeka ndani, chungu hili limechongwa kwa mkono wa undogo na kumepambwa kwa kuchora mistari iliyovuka.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana nyekundu anaonekana akishikilia mtoto huku mwanaume mmoja aliyevaa kofia na shati akimpea mtoto dawa kwa mdomo. Pia hapo nyuma wanaonekana watu wawili waliovaa sare za manjano wakisimama.

Inaonekana mafuriko imejaa njiani baada ya mvua nyingi kunyesha. Waendeshaji wanang'ang'ana kupita njia baada ya hiyo mafuriko.

Kwenye picha ni chupa iliyo na kifuniko cheupe. Chupa hii inaonekana ikiwa ni dawa ya kienyeji inayoitwa Muarubaini Herbal Drink. Chupa hii imetengenezwa na Equitorial Herbals.

Mtu aliyevaa nguo za kujikinga ya rangi ya manjano anaonekana ameekelea tanki ndogo kwa mgongo huku akipulizia shamba kwa dawa kwa ajili ya kuua wadudu na..

Kwa picha ni mwanaume na mwanamke walioshikama begani. Mwanamke anaonekana amevaa shati na suruali aina ya jeans mwanamke oia anaonekana amevaa leso na suruali, wakisimama kando ya barabara.

Ni msaada kwa jamii watu wengi wanaonekana wakiwa wamepanga laini huku mbele yao watu wengine walionekana wakipeana msaada wanaonekana wakipanga mitungi na bidhaa zingine za chakula huko nyuma yao kuna gari iliyojaa bidhaa.

Zoezi la utoaji wa chanjo likifanyika katika mazingira ya nje ya jengo. Mwanamke aliyeketi kwenye kiti anapewa sindano ya chanjo kwenye mkono ya kushoto na mtoa huduma wa afya aliyevaa mavazi rasmi na barakoa.

Kundi la watu wakifanya kazi ya usafi wa mazingira ya kukusanya takataka zilizo kwenye ardhi, watu hawa wanaonekana wakitumia vifaa vya mkokoteni kuzoa taka gumu, zingine zikiwa ni plastiki, karatasi na taka zingine za nyumbani.

Inaonekana chanjo ya MRR yani measles, mumps and rubela pamoja na sindano ikishikiliwa na mkono uliovaa glovu za matibabu. Kwenye mkono wa kushoto mtu anashikilia chupa ya dawa yenye maandishi MRR vaccine ambayo ni chanjo.

Ni chupa ndogo inayoonekana ikilala kwa upande moja, chupa hii inaonekana ikiwa na vidonge vya virutubishi vya Vitamin D3 .Vindonge vinaonekana vikiwa vimemwangika kwa nyingi.

Katika picha, daktari watatu waliovaa sare za kazi wanaonekana. Huku daktari mmoja aliyevaa glovu kwa mkono akishika kifaa cha kisasa huku wakimhudumia mama mgonjwa. Mama huyu anaonekana akiwa ameketi.

Ni wafanyakazi wa usalama wa viwanda, wafanyakazi hao wanaonekana wamevaa suti la kujikinga na mabarakoa ya kujikinga kuzuia kuvuta hewa chafu na buti kubwa za mpira.

Mkulima akiwa ananyunyizia dawa kwenye mimea shambani, mkulima huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga, barakoa na kofia yenye pazia ya kufunika uso na shingo, glovu za plastiki za kijani.

Inaonekana ni ajali kubwa imetendeka katikati ya barabara, gari kubwa la petroli linaonekana kugongwa na gari lingine lakini watu wanaonekana wakisimama kwa hofu na gar moja inaonekana ikichomeka hapo mbele.

Watu wawili waliovaa nguo nyeupe za kujikinga wanaonekana wakipulizia dawa kwa nyumba, watu hawa wanaonekana wamevaa barakoa ya kujikinga, inaonekana wanapuliza dawa kwa wadudu.

Ni wanawake watatu waliokaa wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye mpangilio wa ngozi ya chui, wamekaa kwenye eneo la wazi yenye undogo na mimea michaka na wanaonekana kushika matawi kwenye mikononi mwao.

Ni kituo cha kuchotea maji kilichojengwa kwa umbo la kibanda chenye paa la bati na kupakwa rangi ya buluu na nyeupe. Kwenye ukuta wa mbele kuna maandishi ya nembo ya mashirika ya serikali, inavyoonyesha kuwa mradi huu umefadhiliwa na kuendeshwa kwa ushirikiano.

Ni kundi la watu wakiwa kwenye tukio la ufunguzi wa mradi wa maji. Mbele kuna wanaume wawili; mmoja akiwa amevaa suti nyeusi na mwingine suti ya kijivu. Wanatiririsha maji kutoka bomba linalotoka kwenye jengo lenye mlango wa bluu.

Ni katika kliniki ya meno, daktari wawili waliovaa barakoa na glavu za mkono wanaonekana wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana amelala na daktari mmoja anashikilia kifaa maalum cha meno cha kumdungia mgonjwa huyu.

Ni mtu alieyevaa glovu kwa mkono akishikilia dawa kwa mkono na kuvuruta dawa hiyo kwa sindano. Dawa hii inaonekana kuwa ni dawa ya chanjo.

Daktari mwanamke aliyevaa barakoa kwa mdomo na glavu kwa mkono anaonekana akimdunga mwanaume mmoja aliyevaa barakoa na saa kwa mkono , mwanaume huyu anaonekana akiwa na hofu kiasi .

Ni mama aliyevaa dress ya kijana yenye mikono nyeupe, aliyevaa kitambaa kwa kichwa, anaonekana akiosha mikono yake kwa mfereji unaotiririka maji. Mama huyo anaonekana akiangalia juu.

Mfanyikazi aliyevaa koti jeupe la mahabara, kofia ngumu ya usalama na barakoa ya uso akifanya kazi ya kusafisha mitungi ya gesi ambayo inaonekana kuwa gesi ya oksijeni.

Katika picha ni mwanaume mmoja aliyevaa kofia, barakoa au nguo ya kienyeji, anaonekana akipewa chanjo kwenye bega lake, anayemhudumia ni haonekani ila anaonekana tu kwa mikono zake.

Katika picha ni chupa ndogo iliyo na kifuniko cha rangi ya kijani inaonekana ikiwa na dawa ya virutubishi vya Vitamin D3 .Dawa hii inaonekana ikiwa na jina Nature's Bounty .

Daktari wa kike anaonekana akiwa katika wodi ya watoto wachanga akimhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya kitanda maalum cha hospitali. Muuguzi huyu amevaa sare za hudhurungi na anavaa miwani.

Ni mwanaume aliyevaa mavazi ya rangi ya kahawia nyepesi akitembela mtoto mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha juu cha watoto hospitalini. Pembeni yake ni mzazi wa mtoto aliyesimama karibu na kitanda hicho akitabasamu kwa upole.

Ni mwanamke aliye na asili ya kijamii ya Maasai, anaonekana akiketi anakoshikilia mtoto wake. Kando yake ni daktari aliyevaa barakoa na koti la maabara akiwa anaonekana akijiandaa kumpea chanjo mtoto.

Inaonekana adhari ya mafuriko katika maeneo yasiyo na miundo mbinu bora. Katika picha wanawake wawili wanaonekana waliovaa nguo za kawaida wamebeba vijiti kwa mkono.

Mtu mmoja naonekana akiwa anatembea kwa maji, mtu huyu anaonekana amevaa koti la rangi ya manjano huku akibeba ndoo kwa bega lake, mtu huyu anaonekana akiwa ametembea ndani ya mimea za mchele.

Ni banda la kampeni lenye uhamasishaji kuhusu ukimwi linaloendeshwa na Kenya HIV Business Council . Katikati kuna bango kubwa lenye maandishi We talk protection na picha ya utepe mwekundu. Chini ya bango kuna ujumbe unaohimiza utumizi sahihi wa mara kwa mara wa kondomu ili.

Inaonekana chupa iliyoandikwa Measles, Rubela, Mumps na sindano kubwa ziliowekwa kwa meza. Zinaonekana dawa hii ni dawa ya chanjo.

Ni barabara uliofurika maji kutokana na mvua kubwa, maji yamejaa kwenye barabara kwa kiasi kwamba magari, tuktuk na pikipiki zinapita zikikabiliana na machangamoto ya kupita, magari mablimbali yanajaribu kupita kwenye maji yaliyofurika.

Ni jengo lililoporomoka kabisa na limekuwa rudo la mabaki ya zege, chuma na mawe. Katika eneo la tukio, kuna watu kadhaa walikusanyika wakitazama jengo lililoporomoka. Wengi wao wakiwa na simu ya mkononi wakirekodi na kupiga picha.

Ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Daktari amevaa glovu za kinga, miwani na barakoa, huku akitumia vifaa maalum vya uchunguzi wa meno, kuangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha tiba cha meno.

Katikati ya picha ni mwanamke aliyevaa fulana nyekundu yenye mikono mrefu na barakoa kwa mdomo na glovu kwa mikono. Anaonekana akishikilia boksi kwa mkono yake ya kushoto huku nyuma ya ... wanaonekana watu wengine wakipita.

Ni pakiti ya dawa inayoitwa Azomax five hundred . Hii ni dawa ya aina ya anti-baotiki yenye ungo mpana inayotumika kutibu maamkuzi mbalimbali inayosababishwa na bacteria .

Daktari mmoja aliyevaa koti la maabara na barakoa anaonekana akimhudumia mgonjwa mmoja wa meno. Huduma hili linaloonekana lisilokuwa na malipo vinavyoonekana kwa mwandiko inayosema Free Dental.

Katika picha dawa iliyoko kwenye chupa na ingine ikiwa kwa box .Dawa hii inaonekana ni kama ni dawa aina moja, hii ya box inaonekana ikiwa imeandikwa MMR yaani MEASLES, MUMP AND RUBELLA.

Ni katika hospitali ya Ahero county hospital. Katika hospitali hii inaonekana mafuriko imejaa, baada ya mvua kubwa kunyesha. Mafuriko hii inaonekana kuingia mpaka kwa nyumba za hospitali.

Katika nyumba ya upasuaji daktari mwanamke aliyevaa sare za upasuaji kofia na kofia za upasuaji na barakoa ya mdomo anaonekana akimhudumia mgonjwa mmoja aliyelala juu ya kitanda.

Hii dawa ya jina la resperdal tablets four G ambayo hutengenezwa na kampuni ya texteme crack limited dawa hii ina resperdal four MG , kwa kila kidonge.

Mwanamke kutoka jamii ya wa Maasai anaonekana akiketi kwenye kiti akipokea chanjo kwenye mkono wake wajuu wa kushoto kutoka kwa mtoa huduma wa afya. Mwanamke huyu anaonekana amevaa mavazi ya kitamanduni ya rangi ya nyekundu.

Ni tangazo la bima ya Siha Headache Solutions . Tangazo hili linaonyesha picha mbali mbali za watu na maeneo mbalimbali za kichwa zinazoweza kuuma. Bima hili liliandaliwa na Doctor Ismail.

Mtoa huduma wa afya akichukua sampuli ya pua kutoka kwa mwanamke kwa kutumia futasi. Mtoa huduma huyu amevaa glavu na barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya. Mwanamke anakaa kwenye kiti huku mtoa huduma akiinama kuchukua sampuli kwa makini.

Ni athari za mafuriko iliyoletwa na mvua nyingi. Mafuriko yanaonekana yamefurika njia zote. Magari yanaonekana yakipita ndani ya maji ya mafuriko.

Ni mazingira ya shule , wanafunzi watatu wanaonekana wakitaka kuchota maji kwa tanki iliyoandikwa we drink clean water donated by Hopecare .Pia mwalimu wao anaonekana akisimama kando akichungulia .

Daktari aliyevaa barakoa na koti anaandika vitu huyu mtoto akikaa kando yake na kuangalia kando.

Hatari za mafuriko inaonekana kwenye picha barabara uliopitwa na magari inaonekana ikiwa imefurishwa na maji mtu mmoja anaoneka akichukua piki piki huku mwingine akiendesha kwenye maji.

Katika picha ni watu wanne. Wawili anaonekana wakiosha mikono kwa tanki ndogo iliyoko nje huku wengine wawili wakisimama kando yao. Watu hawa wanamwagika na wakiwa na mabarakoa kwa mdomo.

Katika picha ni chupa nne zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa laini ,huku chupa moja inaonekana ina funiko ,pia mbele ya chupa hizi zinaonekana funiko nne, funiko moja inaonekana ikiwa na kafsuli huku zingine zinaonekana zikiwa na vindonge vyeupe.

Inaonekana daktari wawili waliovaa barakoa mmoja wao akiwa mwanamke mmoja aliyekaa kwa kiti na kuvaa barakoa.

Wafanyikazi wawili waliovaa sare za nyekundu, daktari wawili wakiwa wa emergency na kuhudumia mgonjwa mmoja aliyelala kwa kitanda.

Ni mwanamke aliyevaa barakoa na miwani, aliyevaa fulana nyeupe na suruali aina ya jeans , anaonekana akikaa kwa kiti, huku mwanamke mwingine aliyevaa barakoa akiinama na kumpa chanjo mwanamke huyu kwenye bega la mkono la kushoto.

Chupa la boksi la Feosol. Mirutubishi vya chuma, kwa jina kitaalumu la Ferrous Sulphate iron, mara nyingi hutumiwa kuzuia upungufu wa damu na upungufu wa chuma mwilini.

Mikono miwili ya mtu zinaonekana huku akilegea kwa meza .Mmoja wa mkono ameshikilia karatasi na ianoenekana kama risiti huku mkono mwingine ameshkilia chupa nyeupe.

Katika picha ni mama aliyevaa barakoa, inaonekana akiosha mkono kwenye tangi ilioandikwa Unicef. Huku kando yake anaonekana mtoto mdogo amesimama na kumwangalia kwa makini.

Daktari aliyevaa koti la maabara lenye rangi nyeupe na barakoa kwa mdomo, anaonekana akimpa mzee mmoja chanjo kwenye bega. Mzee huyu anaonekana akiwa ameketi anavaa kofia nyeusi.

Ni mwanamke aliyevaa nguo za rangi za angavu ya machungwa na sketi yenye maua akiwa amebeba mtoto mgongoni huku pia akiwa amebeba jerikani la plastiki lya majano iliyofungwa kamba na kuwekwa mgongoni.

Katika kliniki ya macho, chali aliyevaa koti jeupe anaoneka akiangalia macho ya mgonjwa kutumia mashini. Daktari huyu anaonekana akiangalia kwa makini.

Ni mtu mmoja akiwa anafanya usafi nje ya choo ya umma. Mtu huyu amevaa fulana nyekundu yenye maandishi na anatumia fagio moja na ndoo nyekundu yenye maji na sabuni kusafisha eneo hilo.

Ofisa wawili wa afya wanaonekana wakisimama, ofisa mmoja ni mwanamke akingalisha mkono na kushikilia kwa mkono. Mwanaume anaonekana akisimama kushikilia kidogo kwa hapo mbele, hapo nyuma anaonekana mwanaume na mwanamke wakisimama.

Katika picha wanaonekana watu saba waliovaa nguo ya kujikinga, na wamebeba tangi ndogo kwenye mgongoni mwao. Huku wanaonekana wakinyunyizia shamba kubwa lenye mimea.

Katika picha madaktari waliovaa sare za kazi, daktari mmoja aliye vaa glovu anaonekana akimhudumia mama mmoja huku akishikilia kifaa cha kisasa kumhudumia mama huyo kwa skio.

Ni katika kliniki ya meno madaktari wawili waliovaa koti nyeupe na barakoa kwa mdomo wanaonekana wakimhudumia mgonjwa mgonjwa huyu anaonekana akiwa amelala kwa kitanda ya wagonjwa huku akipanua mdomo kuruhusu huduma yake.

Mwanamme mzee ambaye anapewa dawa ya chanjo, kwa mkono wa juu na mhudumu wa afya, wote wawili wamevaa mabarakoa, mhudumu wa afya anaonekana akisafisha ngozi kwa pamba na dawa kabla ya kuchoma sindano ya chanjo.

Inaonekana mama mmoja ndio akona mtoto mchanga. Inaonekana mama huyu ako katika hosipitali na amejifungua mtoto huyu.

Daktari anaonekana akimhudumia mtoto aliyekuwa kwa chupa mtoto huyu anaonekana amezaliwa kabla mwezi wake wa kuzaliwa kufika daktari huyu anamhudumia.

Ni kikundi cha watu waliovaa glovu na barakoa wakishiriki katika tukio la usafi wa mazingira. Mmoja wa watu anashikilia jembe na mwingine mmoja akionyesha kuwa tukio ni la kusafisha mazingira. Watu wengine wanaonekana wakiongea.

Katika kliniki ya meno daktari aliyevaa barakoa na glovu kwa mkono anamhudumia mgonjwa aliyekaa kwa kiti na kupanua mdomo, daktari anamshughulikia kwa meno.

Katika hospitali madaktari wawili wanaonekana wakiwa kwa wodi ya watoto wagonjwa, madaktari wawili wanaonekana wakiwa hudumia watoto wachanga waliolala kati kwenye kitanda cha watoto.

Wauguzi wawili waliovaa sare za kazi wanaonekana wakishikiliwa watoto wawili wachanga. Watoto hawa wanaonekana wakiwa wamezaliwa saizi. Mama mmoja pia anaonekana kwa picha akikaa kando ya wauguzi hawa.

Katika huduma ya jamii mwanaume aliyevaa sare za bluu , barakoa ya mdomo na glovu za bluu anaonekana akipata chanjo kwa bega mwanaume huyu anaonekana amevaa barakoa kwa mdomo .

Ni chupa ndogo ya dawa iliyowekwa juu ya meza, dawa hii inaonekana ikiwa ni ya chanjo, chupa hii inaonekana ikiwa imeandikwa MMR vaccine yaani Measles, Mumps Rubella.

Ni kifaa mbali mbali ya matibabu chupa lenye maadhishi iliyofika huko mbele kabisa, hii ni dosi chanjo la homa ya manjano, chupa mbalimbali zingine ziko nyuma ya chupa hii.

Daktari mmoja aliyevaa sare za oparesheni akimhudumia mgonjwa mmoja aliyelala kwa kitanda . Anavaa miwani kubwa kwa macho.

Ni mgonjwa akiwa anapewa matibabu ya meno na daktari wa meno. Daktari anatumia mwangaza wa bluu kutoka kwenye kifaa maluum cha matibabu ya meno. Mgonjwa anaonekana akiwa amelala kwenye kiti cha matibabu akiwa amefungua mdomo.

Mwanamke daktari aliyevaa shati na barakoa ya mdomo anaonekana kudunga mwanamke mwingine aliyekaa kwa kiti na kushikilia karatasi kwa mkono aliye na barakoa ya mdomo na miwani kwa macho.

Mwanamke aliyevaa rinda anaonekana akichota maji kotoka kwenye water projects na pia mwanaume anaonekana amesimama nyuma yake akiwa na mtungi mkononi.

Huyu ni mvulana akiwa amesimama kwenye eneo liliohariibwa vibaya huku akijikinga na jua kwa kutumia mkono wake. Nyuma yake ni jengo refu lililoporomoka sehemu kubwa na limebaki likiwa limebomoka vibaya.

Ni katika mazingira machafu. Wafanyikazi waliovaa sare za usafishaji wanaonekana wakikusanya taka kando ya barabara. Wanaume hao wamevaa sare iliyoandikwa Clean Communities by South for Life CBO .

Ni katika shamba kubwa lenye mimea za mchele mtu mmoja anaonekana akipulizia dawa kwa mmea hizi mtu huyo anaoneka amevaa nguo za kujikinga na kofia huku akibeba tangi kwa mkono.

Katika picha, ni nyumba yenye asili ya wasomali, inayojulikana kama manyata, inaonekana ikiwa imejengwa kwa nchi kavu. Hapo nje ya manyata unaonekana mtungi uliowekwa kwenye jua.

Ni mwanafunzi akiwa katika maabara ya masomo ya afya. Mwanafunzi huyu ni msichana aliyevaa koti jeupe la maabara na miwani. Kuna bunsen burner inayowaka moto inayounganishwa na bomba la gesi la rangi ya chungwa.

Daktari aliyevaa sare za kazi zenye rangi ya blue navy anaonekana akimhudumia mtoto mdogo mtoto huyu anaonekana ameshikwa na mamake aliyevaa koti ya usi na barakoa

Ni chupa ya dawa ya virutubisho ya madini ya chuma aina ya Iron chelate kutoka kampuni ya Wllvita .Hii ni chupa yenye rangi nyeupe na kifuniko chekundu.

Madaktari wawili wa meno waliovaa mabarakoa na sare za operesheni. Mmoja wao amevaa miwani. Wanashughulikia mgonjwa wa meno huku wakilala.

Ni daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa debtisti huyu amevaa glovu , barakoa , kofia ya upasuaji ya rangi ya blue na miwani yenye darubini ndogo za kazi ili kuona vizuri sehemu ndogo ya mdomo , mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu.

Katika picha ni mwanamke aliyevaa barakoa, anaonekana akipewa chanjo kwa bega lake. Anayempea anaonekana ni daktari anayevaa saa kwa mkono.

Ni katika huduma ya kijamii, mwanaumme aliyevaa kofia nyeusi, koti nyeusi na fulana na miwani ya macho anaonekana akimpa mtoto mdogo chanjo kwa mdomo, mtu huyo anaonekana ameshikilia na mamake aliyevaa kofia na yenye rangi ya manjano.

Kwa hiyo picha ni tangi kubwa la maji. Tangi hii inaonekana watu wawili wakiwa juu ya tangi, huku mwingine anaonekana akiendelea kupanda kutoka chini.

Ni dawa ya virutubisho vya Vitamin D3 , inaonekana zikiwa kwa boksi na ingine ikiwa kwa chupa ndogo. Kwa boksi zinaonekana ikiwa imeandikwa Vitamin D3 ,300 000 IU/1ml, Cholecalciferol .

Anaonekana daktari wa afya akimhudumia mgonjwa katika kambi ya afya. Daktari huyu anaonekana amevaa kitu cheupe. Mbele yake kuna mwanamke anayepokea huduma na kusikiliza kwa makini.

Ni chupa za dawa zilizoandikwa one single dose zero pont five miligram, Measlea, Mumps, Rubela virus MRR two . Chupa hizi za dawa zinaonekana ni za chanjo.

Daktari aliyevaa barakoa na koti lenye rangi ya manjano, anaonekana akishikia dawa kwa mkono wa kushoto na kufuruta dawa hiyo kutumia sindano kwenye mkono mwingine.

Mtu aliyeshika chupa ya dawa na kumimina vidonge vya dawa kwenye kiganja cha mkono wake wingine. Dawa hizii zinaonekana lenye umbo la duara na rangi ya dhahabu.

Katika picha daktrai moja aliye vaa barakoa na koti yenye rangi ya blue aonekana akimhudumia mtu moja aliyevaa barakoa na fulana ya manjano huku akimpa chanjo kwa bega.

Ni chupa ndogo ya dawa ya chanjo yenye kifuniko cha blue , na iko kwenye chupa imeandikwa kuwa ni chanjo ya dose moja ya zero point five dhidi ya magonjwa ya Measles, Rubella na mumps , chini ya maandishi hayo inaonekana kuwa imetengenezwa na kusambazwa na kampuni ya mark chapter tawi la map CO .

Daktari aliyevaa fulana ya rangi ya bluu anaonekana akinyunyizia mtoto dawa kwa mdomo. Pia mama anaonekana amesimama kando ya mtoto na daktari akishikilia simu kwa mkono.

Ni kikundi cha watu akiwemo mwanaume aliyevaa suti ya buluu akionyesha kifaa cha choo cha kisasa. Mwanaume huyu anapaka unga wa kusafisha ndani ya tundu la choo kutumia kijiko.

Katika picha ni mwanamume aliyejeruhiwa kichwani akiwa amelazwa kitanda katika chumba cha hospitali. Mwanamume huyu amelala upande mmoja kwenye kitanda cha hospitali akiwa na mavazi ya kawaida.

Viunganisho vya dawa, kuna ma box ya rangi ya njano na nyeupe yalioandikwa maelezo ya bidhaa, chupa ndogo ya kioo yenye kofia ya rangi ya giza na kifuniko cha plastiki kilicho na mirija midogo ya dawa inayowezekana kudungwa, inaonekana kuwa risiti kamili ya dawa.

Katika chumba cha upasuaji, madakitari waliovaa nguo za upasuaji, kofia na barakoa wanaonekana wakifanya shughuli ya oparesheni uku wakitumia mashine kubwa ya kisasa.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga. Mavazi haya ni ya kuzuia maambukizi hasa wakati wa mazingira hatari. Mhudumu huyu pia anaonekana akiwa amevaa barakoa ya uso na kofia ya plastiki kwa kujikinga.

Katika kliniki wa meno daktari aliyevaa koti nyeupe, barakoa ya mdomo na glavu nyeupe kwa mkono anaonekana akimhudumia mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyu anaonekana anaketi na kupanua mdomo.

Katika mazingira ya hospitali daktari aliyevaa barakoa kofia na glovu nyeupe za mkono anaonekana akimhudumia mtoto mdogo kwa kumpea chanjo mtoto huyu anaonekana ameshikiliwa na mamake huku daktari akimtumia.

Kuna meza ya mviring ya mbao ikiwa imejaa chupa mbalimbali zenye dawa inayotumiwa na mganga wa tiba asilia anayeitwa Dr.Mduba. Kuna chupa za zamani zilizotumiwa upya.

Ni mchakato wa utoaji wa chanjo katika kituo cha afya. Mwanamke anayepokea chanjo ameketi kwa kiti amevaa barakoa ya uso na nguo ya kazi. Mhudumu wa afya mmoja anatoa chanjo kwa kutumia sindano.

Watoto wawili wanaonekana wakiosha mikono yao kwa kutumia mtungi wa maji wa rangi nyekundu uliokuwa juu ya stedi yenye bomba, mtungi huu umetengenezwa mahususi kwa ajili ya shughuli za usafi na unaruhusu maji kutiririka ili mtu aweze kunawa mkono bila kuguza bomba moja.

Muuguzi aliyee vaa sare za kazi anaonekana akimhudumia mtoto mdogo kwa kumpea chanjo kwa mdomo, mtoto huyu anaonekana akiwa ameshikiliwa na mama yake.

Mwanamke aliyevaa koti ya manjano, barakoa ya mdomo na miwani ya macho, anaonekana akimdunga mtoto mdogo mchanga, mtoto huyu anaonekana ameshikwa na mama yake aliyevaa barakoa ya mdomo.

Moto wa pori unazuka katika msitu wa pori. Moto huu unaonekana ukichoma ekari mingi za ardhi, miti na pia nyasi kuchoma. Hakuonekani hatua yoyote ikichukulia kuzima moto huo.

Ni katika kliniki ya meno, daktari mwanaume aliyevaa glovu kwa mkono na barakoa kwa mdomo anaonekana akihudumia mgonjwa aliyelala chini huku daktari mwingine akisimama kando na kuangalia.

Ni katika hospitali ya meno inayoitwa Fine Touch Dental Care. Mwanamke mmoja anonekan akiwa mpokezi wa hospitali. Mwanamke huyo anaonekana kiwa ameketi na ametabasamu.

Inaonekana mwanamke mmoja anasukiwa nywele, na msusi aliyevaa saa yenye rangi la dhahabu na rangi nyeusi. Msusi huyu ana chombo cha kumsuka nywele mkononi.

Ni katika mazingira ya nyumbani, mwanamke mmoja anaonekana akiketi karibu na mfereji huku akichota maji kutoka mfereji huo, pia nyuma ya mwanamke huyo inaonekana ameanikwa manguo.

Katika picha wanaume wawili wanaonekana wakisimama kando ya choo ya shule. Mwanaume mmoja anaonekana akizungumza, Huku mwingine akimwangalia na kumsikiza.

Mtaalamu wa tiba ya mwili akimhudumia mgonjwa. Mtaalamu huyu anaonekana amevaa fulana ya kijivu yenye maandishi ya nature physiotherapy . Anafanya zoezi la tiba mwilini kwa mgonjwa. Anaonekana akikuja mguu wa mgonjwa juu.

Ni dawa mbili iliyowekwa mahali, dawa hizi zinaonekana zikiwa aina moja, lakini moja ikiwa kwenye boxi na ingine inaonekana ikiwa kwa chupa. Dawa hizi zinaitwa Analgesic drugs .

Ni katika kliniki ya meno, daktari aliyevaa kofia ya upasuaji, uti na mabara, barakoa ya mdomo na glovu kwa mkono, anaonekana akimhudumia mgonjwa aliye lala kitanda cha wagonjwa.

Daktari waliovaa kofia ya upasuaji na sare za upasuaji, barakoa kwa mdomo na glovu kwa mkono wanaonekana wakifanya kazi za operesheni. Daktari mmoja anaonekana akishika kifaa kufanyia operesheni kwa mkono

Umati wa watu umekusanyika karibu na maji chafu. Yaonekana kama daraja ilioharibiwa na mafuriko. Mafuriko hayo, yaliwacha maovu. Kwa daraja inaonekana maji imebadilisha rangi.

Watu watano wanaonekana wakiwa kwa picha, watu hao wanaonekana wamevaa sare kubwa za kujikinga zenye rangi nyeupe, huku wengine wakivaa glovu kubwa za rangi ya nyekundu. Mmoja wao anaonekana akibeba tanki huku akipulizia dawa kwa nyumba.

Katika picha ni muguzi aliyevaa fulana ya bluu nevi na barakoakwa mdomo anaonekana akishikilia dawa kwa mkono wa kushoto, huku akivuruta dawa hiyo kwa kutumia sindano kwa mkono wa kulia.

Dakari aliyevaa sare za kazi na miwani kwa macho anaonekana akimpatia chanjo mtoto mdogo. Mtoto huyu anaonekana ameshikiliwa na mamake, aliyevaa kofia nyekundu.

Ni mkulima anayepulizia dawa ya kuua wadudu na kuzuia magonjwa ya mimea shambani, mkulima huyu amevaa koti na kubeba tangi maalum, tangi hii inaonekana ikiwa na dawa ya kupulizia.

Ni daktari aliyevaa koti jeupe cha kitibabu akiwa katika chumba cha hsopitali. Anasimama karibu na kitanda cha mgonjwa na kuonyesha kifaa cha kitibabu chenye ballon ya kijani. Hicho kifaa kinaonekana kuwa sehemu ya mashine ya kusaidia kupumua.

Mgonjwa akiwa amelazwa hospitalini. Amelala kitandani na kuunganishwa kwenye mashini ya kusaidia kupumua. Kuna wahudumu wa afya wawili walio vaa barakoa na kofia. Mmoja akishikilia mgonjwa na kuangalia vifaa vya kupima na mwingine akitumia skrini ya kudhibiti mashini ya kupumulia.

Ni katika kliniki ya meno daktari aliyevaa nguo za upasuaji barakoa ya mdomo na glovu nyeupe kwa mkono anaonekana akimhudumia mgonjwa .Mgonjwa huyu anaonekana akilala kwa meza huku akipokea huduma .

Kuna onekana wanaume wawili waliovaa barakoa mmoja wa wao amevaa koti la mahabara na mwingine kuvaa nguo za kawaida. Wanaume hawa wanaonekana wanapeana dawa kutoka shirika la UNICEF.

Katika picha ni boksi ndogo ya dawa inayoitwa SlowFe, dawa hii inaonekana ni kama madini ya chuma. Katika boksi hii kuna vidonge sitini.

Katika kliniki ya meno mwanamke mmoja anaoneka akilala kwa kitanda ya wagonjwa. Kando yake ni mwanaume aliyevaa sare ya bluu na glovu kwa mkono anayeonekana ni mhudumu. Mhudumu huyu ameshikilia kifaa cha kisasa ya kumulikia mdomo wa mgonjwa.

Ni chumba cha wagonjwa hosipitalini. Mbele kidogo kuna mgonjwa aliyelala kwa kitanda na anaonekana kuunganishwa na bomba la usitiri. Katikati ya picha kuna mwanaume aliyekaa kitanda cha wagonjwa uku ameinamisha kichwa.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno. Mtu aliyevaa nguo za upasuaji za blue , glovu nyeupe, miwani ya kujikinga na barakoa anafanya kazi ya kumtibu mgonjwa wa meno. Anaonekana akitumia kifaa kitaalamu kufungua na kuchunguza mdomo wa mgonjwa.

Zinaonekana ni athari kubwa za mafuriko. Maji yamejaa katika manyumba hapo kwa picha inaonekana mtu mmoja aliyesimama ndani ya maji na maji yamemfikia katika kiuno aking'ang'ana kupita ndani ya maji.

Ni mwanamke aliyefaa kofia nyeusi, barakoa na fulana. Anaonekana akimwekea sabuni mtoto kwa mkono, ili aoshe mkono na tanki ya kando iliyoandikwa UNICEF.

Katika picha Ni mabanda za nyumba zilizojengwa kutoka mabati. Karibu ya nyumba hizi kainazi kipita, mto wa maji mchafu na uoneka kiwa na maji mekundu na kando ikiwa na takataka.

Ni maboksi ya chanjo inayojulikana kama Zydus MMR inayotengenezwa na kampuni ya Zydus MMR inamaanisha measles mumps and rubella vaccine . Maelezo kwenye boksi inaonyesha kuwa ni chanjo hai iliyokaushwa kwa kugandia na inatolewa kwa njia ya sindano.

Ni mtoa huduma wa afya akiwa anajiandaa kutoa sindano ya dawa. Mtoa huduma huyu amevaa barakoa ya upasuaji kwa ajili ya jikinga dhidi ya mauguzi. Amevaa joti jeupe la kitaalamu.

Uharibifu mkubwa wa barabara unaonekana uliosababishwa na mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha pia kuna atu wanaonekana wakipita kando ya barabara ongoka.

Ni mtaalamu wa maabara akifanya kazi mezani, amevaa glavu nyeupe za kinga na joho la maabara akiandika kwenye daftari huku akitumia vifaa vya maabara vilivyo mbele yake. Kuna mashini za uchambuzi ya sampuli.

Moto kubwa msituni ukiwaka kwenye eneo lenye miti na vichaka, moto unatoa miyale mikubwa ya rangi ya manjano na nyekundu huku moshi mzito ya rangi ya uturungi ukipaa angani. Miti ya nyuma inaonekana imefunikwa moshi.

Ni katika chumba cha upasuaji. Madaktari wengi wanaonekana wakiwa na sare za upasuaji, glove kwa mkono, kofia za upasuaji na barakoa kwa mdomo. Anaonekana akifanya shughuli za upasuajili.

Katika chumba cha wagonjwa mahututi, daktari anamhudumia mgonjwa akimwekea kofia ya upasuaji na barakoa maalum ya oksijeni. Daktari huyu amevaa glovu na barakoa.

Ni chupa ya chanjo ya polio aina ya poliovac inayotumika kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa polio, chupa hii imetengenezwa na kampuni ya Fabeco Life Sciences .